Duka ni la kuuza nguo. Suruali zinauzwa shilingi elfu moja, fulana za wavulana wa umri ya mwaka mmoja mpaka kumi na nne zipo, kuna mikoba pamoja na blousi za wasichana wa umri wa mwaka mmoja hadi kumi na nne.

Duka ni la manguo. Fulana za aina na rangi tofauti zinauzwa pamoja na makoti. Kuna kabati ya kuhifadhia vitu upande wa chini.

Chumba ni cha maonyesha ya gari. Mzee mwenye mvi aliyevaa miwani, fulana ya samawati na suruali nyeusi amenyoosha mkono. Kando yake ni wateja wake, mmoja wa kike anaye tabasamu na kuonekana kuwa na furaha , mwingine wa kiume alieweka mikono mfukoni.